Duka kubwa na lenye umaridadi ambalo linauza aina tofauti tofauti za nguo ikiwemo kofia, koti, rinda; zote ni nguo ambazo zinapendeza kwa umbali.

Duka la nguo ambalo linapendeza kwa umbali. Ni duka ambalo linajihusisha na nguo za wanaume haswa ambazo ni kama vile shati, koti na ata viatu. Ni duka ambalo linapendeza kwa umbali na linavutia.

Duka kubwa sana ambalo linajihusisha na uuzaji wa vitu ama bidhaa ambazo zinatumika sanasana na wanawake. Ni bidhaa ikiwemo nguo, bag na viatu. Kwa mtazamo wa mbali, ni nguo na viatu na bag ambazo zinapendeza kwa macho.

Duka kubwa sana mno ambalo linavutia macho kwa umbali linajiusisha na uuzaji wa nguo aina mbali mbali zikiwemo sweta, shati, koti, vifuto na nguo zinginezo. Pia zimehusishwa na bei yake ambayo inamsaidia mnunuaji kujua bei ya nguo anayo hitaji.

Hili ni duka kubwa ambalo haswaa linauza magari. Na pia kuna aina tofauti tofauti ya magari ambayo yanauzwa kwenye hii kampuni. Na pia tunawaona watu wawili ambao wanazungumza labda wanazungumza kuhusu biashara yao.

Kuna viafu aina tofauti tofauti za rangi tofauti tofauti .Viatu vya kupendeza, haswa viatu za kuvaliwa na wanawake na hapo kando kuna kijana ambaye anaweza kuwa ndiye muuzaji wa hizo viatu.

Ni jua kali ambapo tunaona bidhaa tofauti tofauti mojawapo ikiwa karai, jiko, sufuria na sanduku na mengine mengi na pia pale nyuma tunaweza kuona watu ambao wanaweza kuwa kwenye mazungumzo ambao haswa wanaweza kuwa ndio wauzaji wa hii jua kali.

Hili ni soko kubwa sana la matunda haswa mandizi ambapo tunayaona mandizi yaliyoiva na pia kuna wauzaji na wanunuaji ambao wako kwenye harakati ya kununua na kuuza mandizi ambayo ni ya manufaa sana kwenye miili yetu

Sokoni ambapo wanauza aina tofauti tofauti za matunda, na pia tunawaona dada wawili ambapo mmoja ni mnunuaji na mwingine ni muuzaji. Tunamuona mununuaji akiwa kwenye harakati ya kuchagua matunda ambayo anayahitaji.

Ni sokoni ambapo kuna watu wengi ambao wanauza na kununua. Ni soko ambalo wanauza nafaka za shambani na pia aina tofauti tofauti za matunda kama vile nyanya, maembe na mandizi.

Chumba kubwa la ghorofa moja lililozungukwa na miti ya kijani kibichi, nyasi pia imemea vizuri na vyema. Upande wa kulia kuna hema lilotengenezwa la wageni pamoja na viti vizuri.

Hii ni eneo la kuishi ambapo kuna aina tofauti tofauti za nyumba ikiwemo nyumba ya ghorofa na isio ya ghorofa. Hizi nyumba sanasana hukodishwa kwa watu ambao hulipa kodi ili waeze kuishi mahali hapa.

Hili ni duka kubwa ambalo hujulikana kwa jina China Square ambalo hupatikana Nairobi. Hili duka watu hutangamana hapo kila siku ili kutafuta bidhaa mbalimbali ambazo wanaweza kuwa wakizihitaji katika maisha yao ya kila siku.

Duka kubwa lililo na watu wengi ambao wamepanga laini kuja kununua vitu. Ambao mna watu wanaonunua vitu tofauti tofauti kutoka duka lenyewe lililo na wafanyakazi waliovalia sare nyekundu.

Duka kuu ambalo linauza aina tofautitofauti za bidhaa ambazo zimepangwa kwa ubora na kwa umaridadi sana ikiwemo soda, nyama ambavyo ni vitu zinapendwa na watu sana hii duniani.

Duka kuu ambalo linauza bidhaa aina tofauti tofauti. Ni bidhaa ambazo zimepangwa kwa umaarufu na kwa taratibu na zina pendeza kwa umbali. Pia tunamwona mmoja ambaye ako kwenye harakati ama shughuli za kununua ama kutafuta kitu ambacho anachokihitaji kwenye hili duka.

Duka kuu ambapo wanauza vitu aina tofautitofauti. La kwanza kuna mafuta ya kujipaka, ya pili kuna aina mbalimbali ya viatu na pia kuna bagi ambapo tunamuona mnunuaji ako kwenye harakati ya kuchagua ama kuangalia bagi.